Duka kubwa la nguo pengine duka la mitumba au la kuuza nguo kwa jumla kutokana na jinsi nguo zilizopangwa. Duka hili lina wateja wengi hasaa wanawake wakipita na kuchagua nguo kutoka kwenye rafu na stendi zilizojaa.

Duka la nguo au sehemu ya soko la mitumba ambapo nguo na viatu vimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna rafu mbili ndefu zilizojaa fulana za kiume zenye rangi na mtindo tofauti. Kuna bango ndogo jeupe lilowekwa katikati likisema Men T-shirt na bei ni mia moja, ikionyesha kuwa fulana hizo zinauzwa kwa shilingi mia moja za Kenya.

Rafu nyingi za mbao zenye rangi hafifu au nyeupe zimepangwa kwa urefu na upana wa ukuta. Rafu hizi zimejengwa kwa kutumia nguzo za mbao zinazoshikilia. Rafu zimejaa viatu vingi amabvyo vingi vyao ni buti za aina tofauti.

Duka la viatu labda duka la mitumba au duka la viatu vya bei nafuu, likiwa na mkusanyiko mkubwa wa viatu vya aina mbalimbali. Viatu vimepangwa kwenye rafu, ndefu za mbao, zikiwa zimejaza ukuta mzima. Kuna aina nyingi za viatu.

Duka pengine la nguo za mitumba au duka la bei nafuu bei nafuu kutokana na wingi wa nguo zilizopangwa kwenye stendi. Sehemu kubwa kuna safu ndefu za stendi za chuma zilizojaa nguo za aina mbalimbali zikiwemo mashati, fulana, suruali na skafu zenye rangi na mitindo tofauti.

Mlango ukiwa na fremu nyekundu au ya machungwa na linaonekna kuwa ndani ya jengo labda maduka makubwa ikiwa ya milango. Jina FEVER limeandikwa kwa herufi kubwa. Ndani ya duka kuna nguo nyingi zanazonong'inizwa kwenye mbao na pia zimewekwa kwenye manequinns . Tunaweza kuona uso za rangi tofautitofauti.

Duka la nguo lililojaa bidhaa mbalimbali zikiwa zimetundikwa kwa utaratibu. Duka hiyo ni kubwa na lenye mwanga mzuri labda kutokana na taa za juu. Nguzo na kuta za duka zimepakwa rangi nyepesi na kuna vifuli vya rangi ya pinki vilivyoonekana nyuma.

Duka la nguo likiwa na safu ndefu ya nguo zilizopangwa kwa uangalifu kwenye hangers na rafu .Mtazamo wa picha umetoka juu kidogo ukionyesha urefu wa safu za nguo. Nguo nyingi ambazo ni fulana na shati za michezo zikiwa na rangi mbalimbali angavu kama vile nyekundu kijani, buluu, njano na nyeusi.

Popo ya kuonyeshea nguo ya rangi nyeusi iliyovaa mavazi ya kuvutia labda ndani ya duka la nguo au chumba cha maonyesho. Popo huyo amevaa gauni fupi au kofia iliyo na mchanganyiko wa rangi nyekundu na nyeusi.

Mlango mpana wa kioo ukionyesha ndani ya duka ambapo kuna nguo nyingi za aina mbali mbali zilizopangwa kwenye rafu na vimiminiko. Nguo hizo zinaonekana kuwa za michezo au za kawaida na kuna miti midogo ya krisimasi iliyopambwa ndani ya duka.

Duka la nguo lililojaa wateja wakichagua bidhaa kuna watu wengi ndani ya duka wengine wakitazama nguo zilizoninginia kwenye rafu na wengine wakichagua nguo kutoka kwenye magunia au mikebe sehemu ya mbele kuna mwanamke kadhaa mwanamke mmoja amevaa koti la rangi ya waridi na mwingine amevaa shati la zambarau.

Duka kubwa la nguo linaloonekana kuwa duka la nguo za mtumba au duka la jumla kutokana na idadi kubwa ya nguo zilizo pangwa kwenye rafu. Kuna rafu nyingi za chuma zilizo jazwa nguo za aina mbalimbali zikiwemo mashati, suruali, sketi na nguo nyingine.

Mlango wa kuingilia wa duka la nguo, juu wa mlango kuna bango kubwa lenye nembo ya MMP na jina lake limenyooshwa likionyesha duka hilo. Ndani ya duka kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na kamba za kuninginia. Kuna baadhi ya nguo zilizokunjwa vizuri huku zingine zikininginia kwenye maonyesho.

Duka kubwa la nguo, labda za nguo za mitumba au duka la bei nafuu. Safu ndefu za nguo zilizoning'nizwa kwenye vibwagizo zimejaza eneo lote la sakafu zikiunda njia katikati ambapo wateja wanaweza kupita. Nguo nyingi za aina mabalimbali zinazoonekana zikiwemo mashati, fulana na suruali na sketi zikiwa na rangi ya miundo tofauti.

Duka la nguo ambalo lina chapa ya Levi's kutoka kwa nembo inayoonekana, ndani ya duka kuna aina mbalimbali na za nguo hasa jeans na mashati zilizopangwa kwenye rafu, meza na hangers . Katikati kuna rafu kubwa lenye namba mia tano na moja iliyoangaziwa, namba ambayo inajulikana sana kwa jeans za Levi's.

Ndani ya duka ya kisasa la nguo na viatu vya kiume. Sakafu imetengenezwa kwa malimali nyeusi na michirizi myeupe, na sehemu nyingine ni nyeupe kabisa. Mashati meusi yenye picha za fufu za kikia yakiwa yamening'inia .

Duka la mavazi za vifaa vya mitindo kitu cha kuvutia macho kama sanamu ya ndune iliyovalia sketi fupi ya rangi ya machungwa au nyekundu na koti la kupendeza lenye mijilisi au maua mekundu kifuani sanamu hiyo pia imevalia kofia kubwa ya manjani na miwani ya jua.

Mwanaume na mwanamke wakiwa ndani ya chumba zenye madirisha kubwa kinachoonekana kama sehemu ya mwonyesho wa magari kwani gari jeupe linaonekana kwa nyuma. Mwanaume mwenye asili ya kiafrika na nywele fupi zenye njaa amevaa suti nyeusi na shati jeupe.

Sehemu ya ndani ya gari la zamani likionyesha usukani na dashibodi. Usukani ni mweusi na una muundo wa pete nyembamba na spika tatu zinazounganisha katikati, ambapo kuna nembo inayoonekana kama farasi anayeruka. Dashibodi ina paneli ya chuma iliyong’aa na mifumo kadhaa vya zamani.

Aina ya basi ndogo ya abiria ambayo ni nadhifu sana kwa usafiri wa umma nchini Kenya. Namba ya usajili wa gari ni KDF 963F, ambayo linaonyesha kuwa gari hili imesajilishwa nchini Kenya. Ni aina ya toyota ambayo limeegeshwa kwenye barabara huu wa eneo wa nidhamu.

Mbele ya gari la zamani la kifaa labda aina ya plastic car , lenye rangi ya blue iliyokosa au kijani kibichi. Kwenye upande wa mbele kuna nembo ya dhahabu iliyoandikwa kwa mtindo wa maandishi ya zamani, likionyesha kuwa gari hilo ni Ford Thunderbird.

Gari la zamani lililohifadhiwa vizuri likiwa limeegeshwa kwenye barabara iliyojengwa kwa mawe ya kifusi. Gari lina rangi ya kijivu isiyokolea na lina muundo wa zamani. Upande wa kulia wa gari kati ya magurudumu ya mbele na ya nyuma kuna sanduku la mbao linaoonekana kwenye mbali ya kukanyagia.

Chumba cha maonyesho ya magari ya kifahari ikiwa na magari mengi ya michezo yenye rangi zinazovutia, yaliyoegeshwa ndani. Kuna aina ya mercedes au gari lingine la mercedes amg lenye, rangi ya kijivu fedha na linaweza kuwa la Purple faced motors kutokana na namba ndogo ya leseni inayoonekana nyuma.

Gurudumu la gari la kisasa likiwa limeekezwa kando ya barabara ndogo au njia ya kutembea iliyotengenezwa kwa vigae au mawe. Gurudumu zina rimu za rangi ya fedha iliyong'aa zenye spika nyingi na tairi ni nyeusi. Muundo wa rimu unaonekana kuwa na kisasa wa maridadi.

Watu watatu wakiwa ndani ya chumba cha maonyesho ya magari au duka la kuuza magari. Wote watatu wanatabasamu usoni kuashiria mazungumzo yenye furaha au makubaliano. Upande wa kushoto kuna mwanaume aliyevalia suti ya buluu na tai ya rangi nyekundu.

Chumba cha maonyesho cha magari ambapo katika sehemu ya mbele kuna gari jeusi la Hiudai ambalo linaonekana kuwa la SUV inamuundo wa kisasa wa taa za mbele na bluu yenye nembo ya Hiudai katikati. Nyuma yake kuna gari la Hiudai pengine ni out bag au Serani ndogo.

Gari la kisasa ambayo ni ya aina ya sedan ya kifahari yenye rangi ya bluu iliyokolea au kijivu. Gari hili ni safi na limeegeshwa kwenye eneo ya nyasi. Ina vioo vyeusi na rimu zenye muundo wa kuvutia. Muundo wa gari ni nyembamba na mrefu.

Mwanaume akiwa anafanya usafi wa gari la rangi nyekundu ambalo linaonekana kuwa katika hatua za ukarabati au kutenganishwa, mwanaume huyo amevaa kofia nyeusi na suruali ya jinsi.

Gari jeupe aina ya SUV ambayo inaonekana kuwa ni Subaru, ikionekana kutoka upande wa nyuma na kushoto. Gari ina namba ya usajili ya Kenya yenye herufi ya nambari KCE 982P, iliyowekwa kwenye bati la njano. Kuna taa za nyuma kubwa zenye rangi nyekundu.

Gari la haina ya ambalo linaonekana kuwa Mitsubishi Pajero, lenye rangi ya fedha likiwa limeegezwa ndani ya eneo la kuegeza magari chini ya jengo. Gari hili lina magurudumu makubwa ya kutembea kwenye maeneo magumu.

Kundi la magari yaliyoegeshwa kwenye eneo la wazi likiwezekana ni kituo cha kuuzia magari. Maegesho ya magari makubwa au bandari. Kuna gari la rangi ya blue ya kijani, ambayo ni Ford mustang, likiwa mbele kushoto, karibu yake upande wa kulia, kuna gari jingine la vichezo na rangi ya chungwa ang'avu.

Mikono miwili ya wanaume wawili imeshikana ikionyesha ishara ya makubaliano au kukamilika kwa shughuli. Mwanaume mmoja amevaa shati la rangi ya buluu iliyokolea na mikono yake ya kulia inashikana na mkono wa kushoto wa mwanaume mwingine.

Gari la abiria aina ya van nyeupe likiwa limeegezwa chini ya jengo lenye muundo wa kisasa na paa nene yenye muundo wa mviringo. Jengo hili lina ukuta za rangi ya kijivu zilizopangwa kwa mstari wa rangi nyekundu na kijani. Gari hilo linaonekana kuwa safi. Na upande wake wa mbele karibu na gurudumu la mbele kuna sticker nyeusi yenye picha ya mbwa mwitu.

Ndani ya gari la aina ya SUV pengine toyota ya sanaa lililopigwa picha kutoka nyuma kuelekea mbele. Viti vya nyuma vya abiria vimejipanga vizuri vikiwa vimefunikwa kwa kitambaa cha rangi ya kijivu au nyeusi.

Eneo la nje lenye nyasi na miti mingi ya kijani kibichi. Kuna magari matatu yanayosimama kwenye nyasi Kutoka kushoto kabisa kuna gari nyeusi la SUV . Karibu nalo kuna mwanaume aliyevaa fulana ya njano yenye maandishi E-KSN akionekana akitembea mbali kidogo na gari.

Duka la kuuza magari likiwa na magari mengi na wateja wawili. Magari kadhaa yameegezwa yakiwemo gari la buluu upande wa kushoto na gari jekundu upande wa kulia, ikionyesha aina mbalimbali za magari yanayouzwa. Magari hayo yanaonekana kuwa mapya na yanang'aa.

Ndani ya gari hasa viti vya nyuma. Viti hivyo vinaonekana nyuepe ama kijivu hafifu na vimetengenezwa kwa kitambaa. Kuna viti viwili vinavyoonekana wazi kimoja kikiwa na sehemu ya kuekea mikono katikati. Mlango ya gari inaonekana pia.

Picha la basi ndogo, la abiria likiwa limepaki kwenye eneo lenye changarawe au kokoto, labda katika uwanja wa maegezo au karibu na barabara. Gari hilo linaonekana kuwa katika hali nzuri na lina magurudumu yenye rimu za kipekee.

Magari kadhaa yaliyoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi ambalo linaweza kuwa uwanja au kando ya barabara katika mazingira ya mashambani au ya utulivu. Kuanzia mbele, kuna gari jeusi la aina ya SUV likionyesha sehemu yake ya nyuma na gurudumu.

Soko kubwa la wazi la bidhaa za sanaa na ufundi ambalo linaonekana kuwa mahali penye shughuli nyingi, kutokana na mandhari ya majengo marefu nyuma na aina ya bidhaa zinazouzwa . Inawezekana sana ni soko la Gikomba au soko lingine kubwa kama hili jijini Nairobi.

Soko la ndani ambalo linaonekana likiuza bidhaa za shambani au mboga na matunda. Kuna vibanda kadhaa vilivyojaa bidhaa mbalimbali kama vile vitunguu, viazi, nyanya, karoti na mboga nyinginezo. Watu wachache wanaonekana wakiuza na kununua bidhaa hizo.

Mfuko la sanaa lililojaa picha za kuchora zenye maandiko mbalimbali, nyingi zikionyesha utamaduni na maisha ya kiafrika zilizopangwa kwa njia tofauti baadhi zimetundikwa ukutani. Zingine zimewekwa kwenye meza na mingine zimeegezwa zikisubiri kuonyeshwa au kuuzwa.

Matunda na mboga nyingi yenye shughuli nying labda katika soko la wazi mjini Kenya. Kuna aina nyingi za matunda na mboga zilizopangwa kwa uangalifu kwenye vibanda au meza. Rundo la ndizi zilizoning'inia juu, maembe, machungwa, papai, tikitiki maji, tufaa na matunda mengine mengi.

Tuko kwenye rawati lenye shule nyingi katika eneo la Afrika. Kuna watu wengi ambao wanauza na kinyozi kadhaa katika umbali. Kwenye sakafu iliyo chafu, kuna rundo la takataka ndogo pamoja na chungu nyingi za matunda. Kwenye nyinuli ya kiusalama, moja kwa moja kutoka chini ya ukuta.

Mikono ya mtu ikiwa imeshikilia mapambo ya shanga za kikamaduni za kimaasai. Picha hii inaonyesha umakini mkubwa kwenye urembo na ufundi wa shanga hiyo. Mkono mmoja umevaa bangili kubwa ya shanga yenye michoro ya rangi ya bluu.

Soko la wazi lililojaa bidhaa mbalimbali za mboga na matunda. Mwanamke mmoja labda ni muuzaji anaonekana ameketi nyuma ya meza iliyojaa mboga ya kijani kibichi kama vile pilipili hoho na matango. Anaonekana akipima au kuandaa bidhaa.

Soko la wazi au eneo la uuzaji wa bidhaa za sanaa na ufundi, ambavyo kuna bidhaa nyingi zilizotengenezwa kwa mikono zikiwa zimetandazwa chini au kwenye meza. Bidhaa hizo ni pamoja na sanamu ndogo za wanyama kama tembo, twiga na pundamilia.

Rundo kubwa la matikitimaji yakiuzwa kwenye soko lenye shughuli nyingi. Kuna mamia ya matikitimaji yaliyopangwa kwenye rundo kubwa yakifunika sehemu kubwa na matikiti mengi yamefunguliwa au kukatwa vipande ili kuonyesha rangi nyekundu nyangavu.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi labda katika mji fulani barani Afrika. Kuna ummati mkubwa wa watu mwengi, wengi wao wakiwa wamekusanyika karibu na vibanda, vinavyouza bidhaa mbalimbali. Kila mahali kumejaa bidhaa kama vile matunda, mboga na vitu vingine vinavyouzwa.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi kuna mwanamke ambaye amesimama mbele ya bidhaa zake. Mwanamke huyo ambaye anaonekana kuwa mzazi amevaa aproni yenye miraba ya kijani kibichi na nyeupe juu ya shati ya maua. Anasimama katikati ya rundo kubwa la karoti zenye rangi ya machungwa.

Soko lenye shughuli nyingi linalo onekana ni soko la sanaa au la bidhaa za kitamaduni labda soko la ufundi wa mikono nchini kenya. Njia ya katikati ya soko imechorwa na bidhaa zilizo pangwa pande zote mbili. Upande wa kushoto kuna mifuko ya aina mbali mbali.

Soko la wazi au duka la ufundi wa mikono na zawadi pengine likiwa karibu na maeneo ya watalii. Muundo wa duka umetengenezwa na mbao za kawaida na paa la bati likitoa kivuli kwa bidhaa na wauzaji. Kuna safu ya viatu vya ngozi vya aina ya sandals vilivyotengenezwa kwa mikono vingine vikiwa na shanga zenye rangi mbalimbali.

Soko la wazi au eneo la biashara ya nguo za mitumba likiwa limejaa watu na bidhaa. Katika sehemu ya mbele na kushoto, kuna meza zilizojazwa rundo kubwa la nguo za mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa wingi. Nguo zingine zimening'inia kutoka kwenye vijiti au kamba juu ya vichwa vya watu.

Soko la barabarani lenye shuguli nyingi. Kwenye bando zote nne za barabara eney lami kuna wachuuzi wengi wakiuza bidhaa zao. Upande wa kushoto kuna rundo la mboga na matunda yaliyopangwa kwenye matambara au meza ndogo ikiwemo karoti, machungwa, viazi vikuu na mboga za majani.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa liko katika eneo la mijini. Kuna wauguzi wengi wakiwa wamekaa chini au wamesimama wakiuza mazao mbalimbali kama vile viazi vikuu , vitunguu na mboga nyingine zikiwa zimewekwa kwenye marundo makubwa chini.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi ikiwezekana ni soko la matunda na mboga. Kuna vizimba vingi vya kuuzia bidhaa vilivyojaa matunda na mboga mbalimbali. Tunaweza kuona chunky za nyanya, vitunguu, kabichi na kando ni mboga zingine nyingi zilizopangwa kwa uangalifu.

Hizi ndizi za kijani zikiuzwa sokoni au katika duka la mazao. Ndizi hizi zimepangwa kwa njia ya kipekee. Mikungu miwili mikubwa ya ndizi bado imeshikana na sehemu ya zina la mti wa ndizi na imewekwa ndani ya ndoo nyeupe au vyombo vinavyofanana na ndoo ili kusimama wima.

Meza kubwa iliyojaa samaki waliopikwa au kukaangwa labda katika soko la wazi la samaki au mgaagwa mdogo wa kando ya barabara. Kuna rundo kubwa la samaki wa aina tofauti wengi wao wakiwa tilapia au wa aina zinazofanana na ambao wamepikwa na wana rangi ya dhahabu au kahawia iliyokoza.

Soko kubwa la ndani yenye shughuli nyingi. Soko la jumla au la mazao kutokana na wingi wa matunda na mboga. Kwenye upande wa kulia kuna masanduku makubwa yaliyojaa parachichi ni machungwa au limau za kijani zilizopangwa kwa ajili ya kuuza.

Soko la wazi la bidhaa za sanaa na ufundi wa mikono, labda soko la watalii au soko la Jumapili. Kuna vibanda kadhaa vilivyoezekwa kwa vitambaa vyenye rangi mbali mbali kama vile: nyekundu, kijani na chungwa vikitoa kivuli kwa bidhaa na wauzaji. Bidhaa nyingi zimeonyeshwa chini kwenye vitambaa au meza zikiwemo vitu vya shingo

Duka la nyama ambapo vipande mbalimbali vya nyama mbichi vimehifadhiwa kwenye friji, vikiwa na rangi nyekundu na mafuta kama ishara ya ubora, pamoja na sehemu ya kukatia na kuandaa nyama.

Shughuli kubwa ya kupakua au kuuza vitunguu vingi, labda katika soko la jumla au kituo cha usambazaji wa mazao hapa Kenya. Kuna rundo kubwa ya vitunguu vyekundu vilivyowekwa kwenye mifuko ya wazi zikikusanya chini. Mifuko hii imepangwa kwa wingi na kiasi kikubwa cha vitunguu vinaonekana.

Soko ndogo la barabarani au kibanda kinachouza vitu vya shanga na bidhaa za ufundi wa mikono vyenye rangi mbalimbali. Inaonekana kuwa katika eneo la wazi labda soko au kando ya barabara hapa Nairobi. Kibanda kimejaa shanga za aina mbalimbali zikiwemo mikufu, vikuku na pete vilivyotengenezwa kwa shanga ndogo ndogo zenye rangi mbalimbali kama vile nyekundu, kijani, njano, buluu, nyeupe na nyeusi.

Kasuku au duka ndogo la kuuza matunda na mboga. Ndani ya banda hilo kuna ndizi nyingi za aina tofauti zikiwa zimening'inizwa kwenye. Upande wa kulia kuna mkungu mkubwa wa ndizi. Ndizi za kijani zikiwa bado hazijaiva.

Ndani ya soko lenye ghorofa nyingi likiwa limejaa watu wa bidhaa mbali mbali limepigwa picha kutokea chini zikitoa mtazamo wa shughuli zinazo endelea chini. Kwenye ghorofa ya chini kuna vizimba vingi vya wazi vilivyo jaa matunda na mboga zilizo pangwa kwa uangalifu.

Jengo refu la ghorofa nyingi ambalo, jengo la makaazi au ofisi, likipigwa picha kutoka chini kuenda juu. Jengo hili lina rangi ya mchanga au kahawia isiyokolea na lina madirisha mengi ya mraba na balcony zenye milingoti nyeusi. Sehemu ya kati ya jengo, ina madirisha makubwa ya kioo yaliyounganishwa.

Jengo kubwa la ghorofa ambayo bado liko katika hatua ya ujenzi. Jengo hiyo ni refu na lina ghorofa nyingi. Muundo wake wa sege unaonekana wazi na madirisha na kuta bado hazijakamilishwa. Kwenye baadhi ya ghorofa kuna vifaa vya ujenzi kama vile mbao za kusimamia.

Jengo refu la ghorofa nyingi likichukua sehemu kubwa ya picha. Jengo linaonekana kuwa na Kuta za rangi ya kahawia ndani na madirisha mengi a miraba. kwenye kila ghorofa Kuna balcony zilizo na madirisha ya krimu .Picha imepigwa kutoka chini kwenda juu.

Mandhari ya mchanganyiko wa maendeleo ya miji na maeneo ya wazi. Mnara mdogo wa mawasiliano wenye rangi nyekundu na nyeupe. Mnara huu umejaa vifaa vya mawasiliano. Upande wa kulia, kuna jengo lenye paa la rangi ya kahawia inaloonekana kama nyumba.

Majengo kadhaa ya ghorofa chini ya anga la buluu lililojaa mawingu meupe. Jengo kubwa na la kisasa zaidi liko upande wa kushoto likiwa na rangi ya beji na zambarau na maandishi PKS Apartments yanaonekana juu yake. Chini yake kuna mabango mengine yasiyosomeka vizuri.

Nyumba kubwa ya ghorofa mbili iliyojengwa kwa mtindo wa kisasa ikiwa na bustani nzuri na iliyopandwa vizuri mbele yake. Nyumba imepakwa rangi mbili kuu, nyeupe iliyokolea kwa sehemu kubwa na rangi ya chungwa iliyokolea kwa baadhi ya kuta na maeneo ya madirisha.

Jengo lenye muundo wa kipekee likitumia paa la makuti au nyenzi zilizofumwa. Paa hilo linaonekana kuwa nene na mpango pakapaka ikiwezekana inaashiria ujenzi wa asili au wa kitamaduni. Upande wa kulia wa jengo kuna miundo inayofanana na rafu au fremu za mbao labda zinazotumika kukausha vitu au kama sehemu ya ujenzi.

Sehemu ya nje ya nyumba ya kisasa. Kuna balconi yenye sakafu ya vigae na uzio wa vioo na chuma cha pifi. Kwenye balconi hio kuna seti ya viti na meza ikiashiria sehemu ya kuketi nje. Juu ya balconi kuna taa ya kisasa iliyoshikiliwa na dari yenye balbu nyingi zinazongaa.

Eneo kubwa la ardhi wazi likifunikwa na nyasi kavu labda kutokana na ukame au msimo wa kiangazi. Kuna nguzo mbili za mbao zilizosimama zikionyesha labda mahali palipokuwa mhusiwa au mpaka ya shamba. Nyuma ya eneo hili wazi kuna makazi au majengo kadhaa, ikiashiria kuwa eneo hili liko karibu na makazi ya watu.

Lango la kuingililia kwenye jengo ya makazi au ghorofa ya kukodisha. Lango lenyewe ni jeusi, kubwa na la chuma likiwa wazi kidogo na kuelekea ndani ya eneo la mali. Kuta unaozuia mali hiyo umefunikwa kabisa na mimea ya kijani kibichi inayopanda ikionyesha mazingira yenye uoto wa asili.

Shina la mti lenye ngome lenye mikunjo na baadhi ya matawi makavu. Inaonekana kuwa mti umekatwa au umepinda na kuna bango mbele lililobandikwa juu yake. Kuna shina kubwa la mti wenye rangi ya kahawia kijivu. Ikionyesha muundo wa ngome yenye mikunjo minyofu.

Nyumba kubwa ya kifahari yenye ghorofa kadhaa na bustani iliyopambwa vizuri. Nyumba yenyewe ina rangi ya mchanga na ina madirisha makubwa ya kioo ambayo yanaakisi mazingira .Lina balconies dogo moja ikiwa ya mlango wa kuingia na usanifu wake unaonekana kuwa wa kisasa.

Jengo la kisasa la ghorofa mbili ikiwa na ua ingaayo na iliyoko katika eneo lenye anga wazi. Nyumba imepakwa rangi nyeupe isiyokolea na lina paa la vigae vya rangi ya kahawia machungwa. Kuna madirisha meusi yenye balconi ndogo iliyo na uzio wa chuma.

Nyumba kubwa yenye umbo la mraba, kipichi, iliyo na pande za pembetatu, inaonekana kuwa na ghorofa kadhaa pamoja na madirisha makubwa meupe. Rangi ya nje ya nyumba ni rangi ya mchanga iliyofifia. Mbele ya nyumba kuna ukuta mkubwa wa mawe, unaotenganisha eneo la nyumba na barabara au sehemu nyingine ya nje.

Bafaa ya chakula yenye vyakula mbalimbali vilivyopangwa kwenye vyombo vikubwa vya chuma vilvyo paza moto nyuma ya kioo, mbele kabisaa wali wa rangi ya njano na madoa ya kijani na machungwa. Kwenye vyombo vingine kuna vyakula mbalimbali vikiwemo ambavyo vinaonekana kuwa nyama, mboga na labda vyakula vingine vya mchele au wali.

Maduka kubwa hasaa sehemu inayouzwa chakula cha wanyama hasaa chakula cha mbwa. Katika sehemu ya juu kuna rafu ndefu zilizojaa mifuko na paketi za chakula za mbwa za chapa mbalimbali. Mifuko mingi inaonekana kuwa na nebo ya dog food zilizorudiwa rudiwa.

Duka au sehemu ya duka linalouza vyakula vya aina mbalimbali kwa wingi, hasa nafaka, mbegu na karanga. Juu kuna safu ya mirija mirefu ya kioo iliyojazwa aina tofauti za karanga na mbegu. Inaonekana kuna karanga, koroso na aina nyingineo zikiwa zimepangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa la reja reja au supermarket kuna rafu ndefu zilizo jaa bidhaa mbali mbali kwa pande zote. Kati ya rafu hizo kuna maeneo maluum yaliyo pangwa kwa bidhaa zinazo uzwa kwa wingi au kwa offer maalum. Kwa mfano kuna rundo la vifunganishio vya rangi ya kijani.

Ndani ya duka kubwa ya rejareja likiwa limejaa bidhaa mbalimbali za chakula ,kuna rafu nyingi zilizojaa mikate ya aina mbalimbali hiyo pakiwa na kupanga vizuri ,juu halafu hizi kuna mabango makubwa yenye maandishi' Bread and cake' ikionyesha sehemu mbalimbali za duka.

Rafu zilizojazwa vikombe vingi vya kahawia au chai vikiuzwa. Vikombe hivi vimepangwa vizuri kwenye rafu kadhaa na vina muundo wa milia ya rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi, ikifanana na rangi za bendera ya Kenya.

Sehemu ya kuuzia bidhaa katika duka kubwa au supermarket , kifaa cha kulipia kipo katikati ya picha kikiwa na skrini kubwa inayoonyesha maelekezo au habari ya malipo. Pia kuna skana ya kupigia bidhaa na mashine ya kutoa risiti.

Sehemu ya kahawa ndani ya duka kubwa au duka la vyakula ambalo kuna vioo vinavyoonyesha bidhaa kama mikate, keki na vitafunio mbalimbali vilivyopangwa vizuri. Chini ya kaunta kuna vigao viwili vya rangi ya chungwa vinavyotumika Kwa ununuzi.

Duka kubwa la kisasa ambalo ni la jumla, kuna rafu nyingi zilizojazwa na bidhaa mbalimbali zikiwemo vinywaji, vyakula funganishwa na bidhaa nyingine za nyumbani. Njia za kutembea kati ya rafu zinaonekakana wazi na kuna watoto wachache na wafanyikazi wa duka wanaonekana wakizunguka.

Mlango mkuu wa duka la Carrefour. Juu ya mlango kuna bango kubwa la buluu lenye maandishi welcome to Carrefour na chini yake low process and so much more .Upande wa kulia wa bango hili kuna nembo ya moyo mwekundu ambayo ni sehemu ya nembo ya Carrefour. Kulia kwake kando ya ukuta kuna safu ya troli ya ununuziaji.

Wauze karanga na nafaka kwa wingi kuna ishara kubwa yenye herufi za rangi ya chungwa zilizochongwa kwenye bodi ambayo iliyoandikwa nuts and cereals chini ya ishara hiyo kuna rafu mbili zilizo na mimea midogo ya mapambo.

maduka kubwa au maduka makubwa iliyojazwaa na bidhaa za maziwa na bidhaa nyingine baridi. Rafu zimepangwa kwa safu zikionyesha bidhaa mbalimbali zikiwemo mitungi ya mtindi wa ladha tofauti. Paketi za maziwa na labda bidhaa nyingine za maziwa.

Jengo refu la ghorofa nyingi ambalo linaonekana kuwa la kibiashara au taasisi ya elimu. Juu ya jengo kuna bango kubwa jekundu lenye nebo ya Naivas na maandishi saves you money kuashiria kuwa duka la Naivas liko katika jengo hilo au linahusika na jengo hilo.

Sehemu ya duka kubwa la bidhaa za jumla au supamaketi ambapo vyakula vikavu kama vile nafaka maharagwe na labda chokoleti chipsi zimekaushwa kwa wingi. Bidhaa hizo zimehifadhiwa kwenye mifuko mikubwa ya gunia au vyombo vya chuma vilivyofunikwa na kila kimoja kina kijiko cheupe cha kuchotea bidhaa.

Kaunta ya huduma kwa wateja ndani ya jengo labda duka kubwa au ofisi, juu ya kaunta kuna ishara kubwa ya Neon yenye mwanga wa bluu inayosomeka Customer Service ikiwa imetundikwa kwenye fremu ya chuma.

Sehemu ya njia ya kupitia bidhaa ndani ya duka kubwa la rejareja au supermarket . Katika upande wa kushoto kuna rafu ndefu zilizopangwa vizuri zikiwa zimejaa bidhaa mbali mbali, zikiwemo sanduku za nafaka, biskuti na bidhaa nyingine zilizopakiwa. Bidhaa zimepangwa kwa safu zikionyesha wengi wa bidhaa zinazopatikana.

Sehemu ya ndani ya duka kuu, kuna friji ndefu ya kuonyesha bidhaa iliyojaa vinywaji mbalimbali kama vile juisi na vitumiaji baridi, vilivyopangwa vizuri kwenye rafu. Nyuma ya friji hii upande wa kulia kuna ishara ya neno bakery linaloonyesha kuwa kuna sehemu ya bidhaa za kuokwa.

Ndani ya duka kubwa au soko la kisasa ambalo linaonekana kukuwa kutoka ghorofa ya juu au sehemu ya juu ikitoa mtazamo wa jumla wa idala mbalimbali. Kuna friji kubwa ambayo imewekwa bidhaa za maziwa na vinywaji vingi.

Duka kubwa au duka la chuma lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu ndefu upande wa kulia kuna rafu iliyojaa chupa kubwa za mafuta ya kupikia yenye rangi ya njano kwenye rafu iliyonyuma yake kuna pakiti nyingi za bidhaa zenye rangi nyekundu na buluu.

Sehemu ya duka kubwa la rejareja, au supermarket hasa eneo la usafi binafsi. Safu ndefu za rafu zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo dawa za meno na miswaki, baadhi za colgate zinatawala sehemu kubwa ya rafu ya chini.

Duka kubwa la kisasa, linaweza kuwa duka la vyakula maalum. Muundo wa ndani wa duka unaonekana kuwa wa hali ya juu na wa kuvutia .Upande wa kushoto kuna kaunta zenye vyombo vya uwazi vilivyojazwa na vyakula vya wingi, pia kuna mifuko ya bidhaa zilizofunganishwa kama vile mikate au bidhaa za mikate.

Unachoeleza kinaonyesha duka kubwa la mbao lililopangwa kwa ustadi, likiwa na rafu nyingi zenye vitabu mbalimbali vya kusoma. Pia kuna makochi marefu yenye rangi ya fedha yaliyowekwa kwa ajili ya kupumzika, na karibu nayo kuna meza ndogo au kifaa cha mbao chenye rangi ya kijivu.